Mama mmoja ambaye ameshuka matuta ameweka kwenye kliniki ambapo meza nyeupe, makaratasi meupe daktari akiwa amevalia barakoa na miwani anamwelezea ndani ya hilo hema leupe kuna viti zingine zimeegezwa kando yake. Mama huyu anatarajia kupokea matibabu kwa mtoto wake.

Chupa sita za dawa. Tatu zikiwa na vifuniko vya rangi ya kijani kibichi chenye maandishi Mtiki, nguvu za kiume, na zingine tatu zikiwa na vifuniko vya rangi nyeupe zikiwa na maandishi , mkoko, mzunguko wao umetawalwa na rangi ya kijani kibichi.

Chupa hili lenye kifuniko cha rangi ya kijani kibichi , ndani yake linaonekana kuna tembe. Karatasi ambayo limetumika kufunga chupa hili limetawalwa na rangi ya kijani kibichi, nyeupe na rangi ya manjano. Maneno yaliyopo nature's bounty D3 10000mg short term therapy for vitamin D deficiencies immune health .

Wanaume wanne wakiwa ndani ya buti ya korona ambayo imeandikwa USAID wote wakiwa wamevalia nguo za kuenda mwezi nyeupe pepepe wengi wao wakiwa wamevalia glovu za rangi nyekundu. Juu Yao pia kofia zimefunika kichwa chote cha rangi jeupe hata miwani inaonekana.

Chupa ya dawa , ambayo ina kifuniko cheupe na upande wake wa mbele una michoro aina mbalimbali , ingine ikiwa ni ya mti mkubwa ambao uko na matawi ya kijani kibichi ,chini yake nyasi ya kijani kibichi . Maandishi yamenakiliwa kwa rangi nyeupe ; Muarubaini Herbal Drink ,Neem / Mkilifi .

Madaktari zaidi ya sita wakiwa hospitalini ndani ya chumba za kufanyia upasuaji wote wakiwa wamevalia nguo za samawati, barakoa za samawi, vitambaa ambazo mtu huyo wa kufanyia oparisheni wamefunika ni za samawati pia chini yake kuna mashini na kando yake ya rangi nyeupe, ukuta wa hospitali hiyo ni wa rangi nyeupe hata vioo zimekuwa ndani.

Watoto watatu wamekuja kando ya barabara kuja kutafuta angalau maji. Maji enyewe ni maji taka chafu yenye chakula za mabaki ata chuma ya maji ya kupitisha maji safi imepita juu apo. Watoto hao wengine hawajasukwa nywele wengine wamenyolewa wakishilia mtungi ya rangi kijivu.

Maji mengi yamefurika barabarani ,yakiwa na msongamano mkubwa, mpaka yanataka kuangusha gari moja kubwa. Watu wanapita kando yake wakitabasamu. Vipande zinaonekana kando hata milingoti ya stima. Mwisho kabisa kuna miti mirefu ambayo iko na matawi mengi ya kijani kibichi.

Daktari mmoja kavalia nguo ya samawati barakoa ya samawati akifungulia mgonjwa mmoja kinywa chake na kutazama meno, ameshikilia mkono wake wa juu na chini akiwa na gloves ya rangi nyeupe ,kando yake kiti na dirisha nyuma yake imefunguliwa huku ukuta wa rangi nyeupe.

Madaktari wawili kutoka India, mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe mwingine akiwa amevalia nguo ya samau, wakiangalia mgonjwa mmoja aliyefungwa na kitambaa cheupe kinywani chake. Kuangalia hali ya meno yake, kuna mashine ambayo imeweka mwangaza kinywani cha mgonjwa huyu Ili kumwona tatizo liko wapi.

Chupa tatu ya aina ya dawa ya kwanza kutoka upande wa kushoto inasema over 50 years of expertise nature made calcium 500 grams helps support strong bones ya pili ikiwa na pure calcium dietary supplement ya tatu ikiwa mykind organics certifeid organic white foods organic plant calcium .

Manesi wawili mmoja akiwa amevalia nguo nyeusi barakoa ya samawi na neti ya rangi ya samawi mwingine akiwa amevalia nguo ya samawi barakoa samawi na neti ya samawi wakishughulikia mtoto mmoja kutoka kwa mashine ya kinga ya watoto ambaye amezaliwa akiwa na umri kabla ya kupita kiasi.

Mwanaume mmoja aliye beba pampu kwa mgongo akinyunyuzia mimea dawa kavalia nguo zake za rangi ya kijivu, kofia ni ya kijivu mimea yenyewe imesitawi, kando yake kuna nyasi ya kijani kibichi na miti mirefu ya yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Mtoto mmoja aliyevalia nguo nyeusi na manjano na kudungwa sindano na daktari mmoja. Mkono ambao unaonekana kuwa umevalia glove za rangi nyeupe. Mtoto huyo analia na amefungua kinywa chake, meno yake mbili na ulimi zinaonekana, makamasi yanamtoka kutoka kwa mapua yake.

Chupa ya dawa ambayo ina kifuniko ya rangi ya samawati na karatasi ambalo limefunika hiyo chupa likiwa limetawalwa na rangi nyeupe na rangi samawati ikiwa na maneno one single dose measeles, mumps ,rubella virus , chini yake mmr mbili.

Chupa tatu mbili zikiwa na vifuniko vyeusi moja ikiwa na nyeupe kutoka upande wa kushoto ikiwa na maandishi mindbodygreen vitamin D3 potency+ ya pili pure vitamin D ya tatu ikiwa na maandishi chewable vitamin D .

Kijana mmoja aliyevalia shati ya samawati, akiinua mkono kujikinga kutoka jua na anatazama maharibifu ambayo yamefanyika na uboromokaji wa chumba, nyuma yake kuna miti mirefu yenye matawi mengi, anashangaa nini imefanyika katika mji huu.

Chupa la dawa lenye kifuniko cheusi rangi ambazo zimetoweka karatasi iliyowekwa mbele ya chupa hilo ni nyeupe na rangi ya manjano na kijani kibichi maandishi yaliyoko kwenye chupa hilo easy iron 25mg certified gluten free, non constipating, gentle on stomach, support energy .

Chupa ya dawa yenye kifuniko cha rangi nyekundu . Chupa imetawalwa sana na hasa rangi nyeupe ,rangi ya manjano . Mwandishi akiwa Wellvita , Iron Chelate . Tiredness and fatugue reduction . Red blood cell formation . 60 capsules .

Mama mmoja akiwa amelalia kitanda Cha hospitali cheupe kando yake ikiwa ni mashine ya kumsaidia. Amezaa katoto karembo kameshikwa mkononi kakiwa kamefunikwa na kitambaa cheupe, kofia nyeupe, kitambaa chenye michirizi ya samawati na nyekundu. Mama huyu akiwa amesuka nywele kando yake makaratasi yakionekana na hata mashine za hospitali.

Aina za dawa mbalimbali zimeekwa juu ya meza zingine zikiwa nyeupe zingine nyeusi zingine chupa ambazo ziko na vitu ambazo ndani ya kijani kibichi vifuniko zingine si za samawati chini yake kuna kiti ambacho majalada na vitabu vimeekwa juu yake lakini sakafuni ambayo ni ya rangi nyekundu liko na vitabu zimeekelewa huko.

Nje ya chumba hichi cha choo ambayo mzee mmoja anaingia nyasi imepandwa miti ambayo imesimamishwa kupakwa rangi ya kijani kibichi na manjano . Vyoo hivyo vimetawala na rangi ya kijani kibichi na nyanjana yenye maandishi meupe ya rangi public toilet nyuma yake kuna miti mirefu ya matawi mengi.

Nesi mmoja aliyevalia nguo za samawati akidunga mtoto mchanga sindano yake ya chanjo, mama akiwa amemshikilia akiwa amevalia koti nyeusi barakoa ya samawi na ameshuka nywele. Nyuma yake kuna ka kabodi na mahali madawa ambazo zimewekwa pale ziKiwa za chupa nyeupe. kando yake pia kunaonekana daftari na meza juu yake.

Madaktari wa hali wa sehemu ya juu wakiwa katika chumba cha kufanyia upasuaji, wengine waobwakiwa wamevalia barako zao za samawati wakiwa na neti zao za samawati, wakiwa wamevalia pamba safi ambayo ni ya kijani kibichi na gloves za rangi nyeupe wakipanga mashine za kufanyia mgonjwa oparesheni.

Watu wengi wakiwa wamesimama ndani la hema kuu la rangi nyeupe, mbele yake kuna bango ambalo linapea tumaini watu walio na virusi vya Ukimwi lenye maandishi haya, Kenya HIV/AIDS business council, we talk protecion .

Mafuriko yametawala mjini, yamesomba mpaka barabara miti ambayo imezama ndani ya maji inaonekana kwa matawi yao ya kijani kimbichi na kwa umbali majumba nayo yameadhirika na mifugo ambayo imeweza kuadhirika na mafuriko hayo.

Matasi ya dawa na nyingine ambayo yamefungwa na karatasi. Karatasi hiyo yenye maandishi haya herbal search powerful soap ni sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu hatari za nguvu za giza, magonjwa ya ngozi, maumivu ya viungo, kupata sehemu za mwili. Matumizi: oga mwili mzima na sababu hii utaacha pofu kwa dakika tano dawa ya asili ya vizomo.

Watu wengi wamepanga foleni kutoka nyuma wakiongoja kupata chanjo yao. Mzee mmoja akiwa ameketi akichanjwa akiwa amevalia kanzu nyeupe, na barakoa nyeusi akichanjwa na jamaa mmoja ambaye kavalia barakoa nyeusi. uso wake kidigo huwezi tambulika kwa maana hajaonekana vizuri.

Watu wengi wengine wakiwa wameketi wengine wakikunjama uso ,wengine wakitapasamu katika kijji kimoja cha madongoporo ambapo moto umeweza kuaribu mali yao kwa ajili ya kujyachomwa na wengine pia kuadirika .lakini wengine wamenusurika mali yao hayajaaribiwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo ya shati nyeupe, amesimama mbele ya wanafunzi akiwahutubia, akiwa amejishika mikono mwenyewe. Wanafunzi wameketi wawili wawili katika kiti wakiinua mabango yao juu. Baoni nyuma kuna bango, madirisha yamefunguliwa.

Mtoto mmoja akitabasamu kwa ahuruma, akitaka kudungwa sindano na daktari mmoja aliyevalia dasitikoti ya rangi nyeupe akiwa amekalia juu ya kitanda cheupe. Mtoto huyu hajasuka nywele ameachilia, ukuta wa chumba hichi umepakwa rangi nyeupe.

Mwanamke kavalia kitenge akiwa nje ya choo yenye milango mitatu, vyoo vile havijapakwa rangi. Nje yake kunaonekana nyasi ya kijani Kibichi. Kuna mti wa papai, ambao ukona mapapai kama mawili matatu, na nyuma yake ni miti mirefu yenye matawi mengi.

Daktari wa kienyeji au mganga akiwa amevalia kofia lake rasmi la kazi hiyo, nyekundu yenye michirizi miekundu na manyoya yake, na kanzu yake ikiwa na rangi nyekundu yenye michirizi mieusi, suruali ni mteja na kateni ya mlango wake ikiwa ni rangi ya zambarau.

Mwanamke mmoja anadungwa shindano na muhudumu wa afya. Mwanamke huyo akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawi, miwani amefunika macho na nywele kafunga na kitambaa cha rangi ya zambarau, na kando yake kuna pipa au sanduku la KEMSA lenye madawa.

Daktari mmoja akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawi, na neti ya rangi ya samawi nguo ya rangi nyeusi akihudumia mgonjwa mmoja ambaye amefunikwa kichwa na kitambaa rangi jeusi, pia amevalia miwani akiangaliwa meno yake meupe.

Nesi mmoja kavalia barakoa ya samawi na neti za samawi, analalisha mgonjwa juu ya kitanda cha hospitali, akiwa amemvalisha miwani kijana huyo mgonjwa amwnyolewa nywele. Ukuta wa jumba hili likiwa ni mweupe kama pamba.

Watoto wawili wanajifunza kunawa mikono wakati wa korona, na ndoo ambayo imeweza kupeanwa na kiongozi mmoja ya rangi nyekundu. Nyuma yao ukuta umepakwa rangi nyeupe na chini rangi nyekundu, na dirisha zimefunguliwa ni shule inaonekana bila shaka na nyasi ikiwa ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi ambao wamepiga magoti wengine wakiwa wameinua mikono wakiwa wamevalia nguo shati zao nyeupe ingine nyekundu, manjano kijani kibichi nyuma kunaonekana nyumba Mfano wa juu uko na mabati mekundu na mchoro nyuma yake inaonekana wa jirafu na miti mirefu ambayo iko kwenye bustani ambayo liko nyuma.

Daktari au nesi katika zahanati moja, akimpa mtoto mmoja chanjo ya polio ambayo ameshikiliwa na mamake, mwenye kavalia kofia nyekundu, nesi akiwa amevaa rangi nyeupe na michirizi nyekundu na miwani.

Nesi ya huko Yuropa wakionekana wamevalia nguo zao rasmi za kazi. Glovu nyeupe, barakoa ya samawi, miwani. Ambao wanashuhudia mgonjwa mmoja akifanyiwa oparesheni ya macho akijaribu kuangaliwa na mashine ambazo ziko nyuma yake zikiwa za rangi nyeupe na kutokuwa na rangi nyeupe na madaktari wakiwa katika hali swafi kabisa kufanya upasuaji.

Moto kubwa umewaka ukiwa umechoma matawi ambayo yalikuwa chini na nyasi ,kando yake ni miti yenye majani ya kijani kibichi mengineo yakiwa yameelekezwa saidi na moto ambayo umeyabadilisha ranyi kuwa rangi nyeusi.

Maafisa wa afya wakiwa wamevalia dustcoat zao za nguo nyeupe na gambuti nyeusi, moja akiwa amevalia nyeusi na mmoja tu bila dustcoat wakiwa mbele ya mti na majani ya kijani kibichi mbele ya nyumba wakipewa mafunzo kuhusu kufanya utendakazi wao na kunawa mikono.

Chupa ya dawa ya aina ya chanjo yenye kifuniko chekundu na karatasi limetawala rangi cheupe lenye maandishi MMR vaccine measles, mumps, rubella live virus 200ml .

Sanduku hili la dawa lenye maandishi PRESCRIPTION ONLY MEDICINE, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. STAMARIL, YELLOW FEVER VACCINE LIVE STABLIZED single dose val containing 100 mouse LD .

Dawa na sanduku lake limeekelewa juu ya meza ya rangi ya kahawia yenye maandishi haya: dispardle tablets. These tablets contain alcoze, celtine na nambari ya usajili 5088467001380.

Mezani kuna chupa mbili za dawa na sirinchi na maboksi yenye maandishi haya: colour codes for measles months and viruses vaccines MMR .

Nesi mmoja akiwa amevalia barakoa nyeupe na neti ya samawati akisafisha kitanda cha wagonjwa wanaofanyiwa operesheni mashine yake ikiwa mbele na televisheni ukutani kando yake kuna mashine ya rangi nyeupe.

Wanawake wawili ambao wameketia viti vyeusi, wakiwa wamevalia duski zao nyeupe barakoa ya rangi ya samawi wakishona barakoa za rangi ya samawi, kando yao barakoa nyingi zimetapakaa na wanatumia mashini za rangi ya aina nyeupe kutengeneza barakoa.

Watu wengi wamesimama kando ya barabara, wakiangalia daraja moja ambalo limevunja mbavu zake, miti ambayo imekusanywa ikawekwa pale na kuna mporomoko wa undogo, watu wanatabasamu wakishangaa maajabu gani haya yamefanyika katika kijiji chao hawajai ona kwa muda mrefu sasa.

Nesi mmoja anafungia mtoto kwenye mashine ya incubator ,inamsaidia mtoto ili aweze kufika kilo anazostahili kwa haraka ipasavyo. Dirisha limefunguliwa upande wake wa kushoto, pia panaonekana mashini zingine zikiwa zimeekelewa juu ya meza hilo.

Mwanamke mmoja akipeanisha amri kwa wanadada wengine ambao ni wahudumu wa afya wakiwa wamebeba begi lenye rangi nyekundu wakiekelea chini ya sakafu ya rangi nyekundu wakiwa ndani ya hema ya rangi nyeupe wakipewa maagizo wakiwa wamevalia nguo zao zikiwa na nembo ya serikali ya ngazi ya juu.

Dawa hizi ambazo ziko ndani ya pakiti na ndani ya chupa zenye maandishi Suprama tablets zingine zinaitwa Supramax zingine Denmox zingine Alphamox zikiwa rangi nyeupe zikiwa zimeekwa ndani ya boxi zao.

Mzee mmoja anayepita kando ya bahari pahali kuna nyasi ya kijani kibichi miti mirefu yenye Matawi ya kijani kibichi ,akitazama akiwa na fimbo maandishi "Doctor Manchiori, dawa za mapenzi ,nguvu za kiume ,kumfunga mke, au mume dhidi ya hawa." La sufuri saba moja nne ,sufuri sufuri ,sufuri sufuri mbili saba.

Watu wengi ambao wamepanga foleni, wanachukua neti zao zenye rangi nyeupe na mijilisi mwekundu tegea kwenye gari ambalo limeegeshwa uko mbele ya mti mkubwa ambao uko na matawi mengi, kando kuna watu wanachota maji na mitungi ya rangi ya manjano na ya samawi na kijani, wengi wao wanangoja kupanda gari.

Hema kubwa la rangi nyeupe ambayo limeegeshwa uwanjani, ambayo lina vitanda vya wagonjwa ambayo imewekwa vitambaa vya rangi nyeupe, vitanda vyenyewe ni rangi nyeupe yenye michirizi ya samawati, televisheni inaonekana kwa ukuta na madirisha ambayo yamezunguka hema hili makubwa.

Mama mmoja kajifungua mtoto mrembo zaidi humo akavalia nguo ya pink na kujifunika kitambaa kichwani. Mtoto huyo kafunikwa na kitambaa cheupe chenye madoadoa ya rangi ya kijani na samawi. Nyuma yake kunaonekana Neti ya rangi nyeupe na ukuta ambao umepakwa rangi ya samawi

Chupa za dawa ya Aina ya dosi ambazo zimewekwa na vifuniko vya rangi ya manjano na zinatawalia na rangi nyeupe kwenye maandishi ya rangi nyeusi yanayosema "Vaccina Fibri Amarela" atatanruda 5 doses manta twenty degrees Celsius .

Chumba kimoja ambacho kinajengwa mfano wa vyoo kikiwa kime pakwa chini rangi nyeusi kando yake kikiwa na tanki rangi nyeusi nyuma yake kuna miti mirefu na kijani kibichi na hata miche na nyasi ambayo niya kijani kibichi.

Boksi lina dawa ambayo imewekwa juu ya meza yenye rangi tofauti tofauti. Ingine ni ya rangi ya kijani, ingine manjano, ingine rangi nyeupe yenye maandishi haya: store with care na mengine magnesium max .

Wanabodaboda, watu wenye magari, wamekuja kando ya barabara kushuhudia gari la rangi nyeupe likiwa limewasha moshi na moto ukitapakaa juu angani. Kando yake kuna watu wanaotazama waliojaa na ghadhabu na kutazama yaliyotokea barabarani.

Mlinzi mmoja kavalia kofia nyeusi, nguo nyeusi, barakoa ya rangi ya samawi, kasimama mbele ya lango kuu ya rangi ya kijani kibichi akinawa mikono kutoka tanki ya rangi ya samawati na pahali pengine pakiwa rangi nyeupe akinawa mikono ilikuepukana na virusi vya korona.

Chupa la dawa lenye kifuniko cha rangi cheusi na pambo limetawala rangi nyeupe yenye maandishi haya the mpire pharmeuticals vitamins V3 elfu hamsini IUML.

Maafisa wa usalama wakiwa wamevalia barakoa zao, wengina samau wengine ya rangi nyeusi, wakiwa na mabango na maratasi mikononi mweupe yenye maandishi meusi. Na mbele yao kuna bidhaa ambazo zimewekwa mbele zao zikiwa zimewekewa mabango yenye maandishi meusi.

Mafuriko makubwa imepita katika vibanda vilivyo kando ya barabara, mto huu umevunja bafu zake ukileta maji ya taka nje ya vibanda hivyo, zimeanza kuporomoka zingine zao zikiwa zimesimama tisti ila kuogofya na haya mafuriko ambayo yamefanyika.

Mwanaume mmoja mrefu akiwa amevalia gambuti ya colour nyeupe na dasitikoti ya rangi ya manjano akiwa amebeba begiakipita ndani ya maji mengi, kwa umbali kunaonekana miti yenye matawi mengi na nyasi.

Hospitali hii mbele yake ukiingia kuna maandishi dental care yameandikwa na rangi nyekundu na rangi ya samawati, juu kunaonekana tv ambayo ikona muigizaji mkuu Makoha, na kando kuna kioo ambayo imemulika mwangaza ndani, bodi inalokua ni rangi nyeusi.

Nesi mmoja akiwa amevalia vazi yao nyeupe yenye nembo ya serikali barakoa ya samawi akivuruta sirenji yenye dawa. Nyuma yake kunaonekana kuna watu ambao wamekaa ndani ya hema ambalo nyuma yake kuna chati kubwa imeegeshwa watu huku nje wamesimama.

Nesi mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawi na neti ya rangi ya samawi, amelalisha mgonjwa kitandani cha rangi ya kijani kibichi. Akiwa amevalia miwani ya rangi nyekundu ambaye kuonekana mashine ya kumulika meno na hata mdomo kwa ujumla.

Akiwa amevaa dastikoti ya rangi ya samawi, barakoa nyeupe akimdunga mwanamke mmoja ambaye kavalia barakoa ya rangi ya samawi, shindani kuna wanaume wengi wameketi nyuma wakiwa ndani ya hema la rangi nyeupe.

Chumba hichi kinaonekana kuwa choo, ya rangi ya samawi chini imepakwa rangi nyeusi, mbele kando kuna tanki ya rangi nyeusi. Kando yake kuna miche ya rangi ya kijani kibichi, nyuma yake miti mirefu yenye matawi mengi ya rangi ya kijani kibichi.

Mama mmoja kafunika leso na kuvalia barakoa ya rangi ya manjano, akiwa amesimama ananawa mikono mbele ya tanki yenye majina "UNICEF" na kando yake kuna duka ambalo limefunguliwa la kuuza bidhaa na uko mwisho kuna watoto wanapita na choo limeegeshwa.

Madaktari wawili wakiwa chuba chao cha hospitali ambacho kimepakwa rangi nyeupe, wakiwa wamevalia barakoa ya rangi ya samawi dustikoti ya rangi nyeupe glovu nyeupe, mashini zikiwa juu ya meza wakijaribu kumfanyia mmoja upasuaji wa mdomo ili kuona hali ya meno na afya yake.

Chupa na box zote zikiwa na rangi nyeupe yenye mijirisi ya rangi ya sambarau zikiwa na maandishi haya azithromycin for oral suspension usp 200mg per 5ml 600mg(15ml when mixed) for oral use only cherry flavored .

Mafuriko mengi yameonekana mjini, watu wa pikipiki na baiskeli wakiwa wanavuruta pikipiki zao na baiskeli zao ndani ya maji. Gari moja la rangi nyeupe linapita pia ndani ya maji. Kando kuna miti na machumba ambayo yamepakwa yangi ya manjano na nyeupe na kijani kibichi na samawi.

Chupa za dawa tatu, mkono ambao umeshikilia sindano emezeni kushoto, na sanduku lile la dawa likiwa limeandikwa maandishi haya, time single doze, measles, marks and rubella virus vaccine MMR

Tanki kubwa limesimamishwa juu likiwa limepakwa rangi nyeupe, wanaume watatu wawili wakiwa juu, mwingine akipanda juu kwenda juu kuwasaidia. Kando nyaya za stima zinapita, na kando yake miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi, na matawi mengi.

Kuna mlango umefungwa ambao ni wa rangi ya kijivu ,mzee ameketi kitandani akiwa ameshikilia kichwa chake dirisha limefunguliwa pia kuna mwingine huko pembeni kushoto, mwanaume ambaye amelala akiwa shati nyeupe na amejifunika kitambaa cheupe.

Wanadada kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya wakiwa wamebeba mitungi yao moja ikiwa mweupe yenye imechapakaa mwingine rangi ya manjano yenye imechapakaa, pia huvalia shuka zao na mabango yao shingoni, kando kuna barabara na kando yake miti yenye matawi mengi ya kijanikibichi.

Maji yamefurika kwenye barabara kuu, gari la rangi nyeupe likijaribu kupenyeza ndani ya maji, kuna chumba lenye mabati ya rangi nyekundu linaloonekana pia kuzimwa na maji, kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi ambayo pia iko kando na ingine ndani ya maji hayo.

Chupa na box la dawa ambalo kifuniko chake ni cha dawa ya samawi na maandishi yanasema moja single dose 0.5ml measles mumps rubella virus mmr ambayo ni mbili na karatasi lake ni la nyeupe na rangi ya samawi.

Watu wengi ambao wamekuja kupokea matibabu kwenye hema, cheupe. Madaktari wakiwa wamevalia mguo zao rasmi, cheupe. Na mabarakoa nyeupe, wengine wakisimama, wengine wakiwa kwenye foleni, wakingoja wahudumiwe. Daktari wamefunga mashini kichwani, za kumulika hali ya wagonjwa. Waliokuwa wameketi, wakiwa na tumaini la kupona.

Nesi mmoja anahudumia mhudumu ambaye amefungua mdomo, ameweka miguu yake ukutani, kuna aina ya mashine inayokaa televishoni yenye rangi nyeupe, ambayo inasaidia daktari kumulika mgonjwa huu na kutambua hali ya tiba yake na ugonjwa wake ili aweze kumsaidia.

Nesi mmoja mrembo kavalia miwani barakoa ya samawi na neti ya samawi akimwangalia mgonjwa ambaye amevalishwa miwani ya hospitali meno ambayo wanataka kung'oa na mashine zao spesheli za kung'oa meno hospitalini.

Dawa hizi ziko ndani ya chupa yenye rangi nyeupe, imefunikwa na nembo ya colour ya rangi ya kijani, yenye maandishi haya security seal HJN 100 natural .

Wazazi wameleta mtoto wao mmoja aliyevalishwa nguo ya samawati kundungwa sindano ya Polio, kando yake wamesimama wazazi wao ambao wamevalia kofia nyeupe na barakoa nyeupe na kando yake kuna mmoja amevalia nguo imeandikwa measles zubela campaign .

Dawa na box lake lenye maandishi; vitamin d3 0000iu# 1ml chorestflorel vitamin d3 .

Nasi wawili wanonekana washughuhulikia watoto ambao wadogo wamezaliwa wanne ambao wako kwenye mashini spesheli ya kuwasaidia kufika kilo zao rasmi kabla ya kutolewa hospitali. Nasi wamevalia nguo za samawi ikiwa na mijilisi mweupe, mashini hizi zinazomulika watoto zimeegeshwa kando upande wa juu, dirisha kubwa limefunguliwa kuruhusu mwangaza kuingia.

Bango lenye maandishi haya " Daktari Kalazinga, Powerful witch doctor, love spells that works, love champs and options, attraction champs, call + mbili, tano , nne ,Saba, nne , tano, nne, sufuri, nne, tano, sufuri, nne"

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya vyoo ambazo zimepakwa rangi ya masamau na rangi nyeupe, zikiwa na maandishi " wash your hands here ". Choo hizo zinasaidia wanafunzi wa shule ya upili. Nyuma yao kuna miti mirefu ya matawi ya kijani kibichi ambayo imekolea na imeenea katika shamba hili.

Nesi mmoja aliyevaa miwani na nguo yake rasmi ya kazi akiandaa mtu mmoja ambaye amefunikwa kitambaa cheupe kuelekea kufanyiwa upasuaji mbele yake ni mashine ambayo imeunganishwa kwa moto na ukuta wa hospitali hii ni wa rangi nyeupe na kiti kiko pale ni cha rangi nyeusi.

Mama kavalia nguo zote nyeusi kuanzia juu mpaka chini, kaachilia nywele yake kavalia barakoa nyeusi ameshikilia mtoto mwenye kavalia kofia nyekundu kitambaa cheupe anapewa chanjo ya polio na dakatari amevalia dastikoti yake ya rangi ya manjano na miwani kisha na barakoa ya samawi.

Juu ya meza yenye rangi nyeupe kuna dawa na kuna shindano na sirinji yake ambayo imeekelewa juu na hio dawa inasoma Measles Rubella Mupumps nyuma yake pia kuna chupa kadha zenye madawa kama hio na tembe ambazo zimeekelewa chini ya sirinji hio.

Mama mmoja mwenye nywele nyeusi akimwona daktari kuona Hali yake ya nywele daktari kavalia saa yenye rangi nyeusi mgonjwa kakalia kiti cheupe na mgonjwa mwingine amekaa akiwa amevalia shati iliyoandikwa refugee .

Dawa hizi ambazo zimefungwa na vifuniko vyeupe ambao zimetawala na rangi nyeupe katika chupa zao kuna tembe zingine nyekundu na nyeupe zimeekwa mbele ya dawa hizo zingine zenye maandishi Rifampin capsules usp, Ethambutol hydrochrolide , pyrazinamide tablets usp isoniazid tablets usp .

Chupa hii yenye rangi ya kijani kibichi, enye maandishi meupe yanayosema NATURE'S BOUNTY Iron 65mg 325mg ferrous sulphate. Supports Red Blood Cell 100 Tablets, production mineral supplement.

Wamama wawili wakiwa hospitali mmoja akiwa amevalia sweta ya rangi nyeusi mama mwenye amezaa mtoto akiwa amevalia shati jeupe mtoto akiletewa zawadi hospitalini ikiwemo vitambaa , neti na nguo za mtoto za rangi ya pink .

Watu ambao wameketi wote wakiwa wamevalia barakoa aina ya rangi ya samawi na nyeusi moja akiwa ameketi mbele yao akiwa ameshikilia karatasi na kalamu akihudumia wamama wawili moja akiwa amevalia kofia nyuma yao kuna ukuta wa nyumba na chumba na miti ambayo inaonekana.

Daktari mmoja akiwa ndani ya hospitali yenye mashine za rangi nyeupe, mgonjwa huyo akiwa amelazwa juu ya kitanda akijaribu kuingizwa ndani ya mashine ya x-ray ili kumwangalilia pahali mifupa yake ikia na shida. Nyuma ya nesi kuna mashine abazo zimeekelewa juu ya meza nyeupe na ukuta wa rangi nyeupe.

Kijana mmoja anapita ndani ya maji akiwa na mkokoteni akiwa na begi lake nyeusi mgongoni, kando kuna magari yanapita na kutoka upande wa mbele gari la ambulensi lenye limewasha taa zake ikiwa inapita ndani ya maji kando yake kukiwa na pikipiki ambayo imebeba bao nyuma na abiria wawili.

Mhudumu mmoja wa afya aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, akiwa amevalia nguo yake ya kazi ya rangi ya samawati akidunga Mzee mmoja ambaye ako na ndevu nyeupe akiwa amevalia kofia, shati nyeupe na kando yake .Kuna boksi la madawa na kando Kuna jina shujaa na manyumba makubwa ambayo yamejengwa zaidi ya ghorofa tano.

Daktari mmoja amevalia miwani, nguo nyeupe, glovsi nyeupe akiwa ameshikilia kalamu akiandika makaratasi, mezani kitabu akirekodi mambo ya hali ya wagonjwa wao. Kuna mashine aina mbalimbali za kupima pressure na kupima mambo mengine, kunaonekana kompyuta ambayo iko kando pembezoni kushoto.

Chupa tatu la dawa limewekwa mbele ya boxi la dawa zao na mkono umeshikilia moja boxi hio yenye rangi nyeupe yenye maandishi Measles, Mumphs and Rubella Virus Vaccine Live, ten single dose, zero point five ml chupa pia za dawa zikiwa na maandishi hayo hayo.

Wamama wawili wote wakiwa wamevalia shati za rangi nyeusi wakiwa na kata wakichota maji kutoka chini ya mchanga ambao wamechimba. Mitungi yao ni ya rangi ya manjano yenye imechapakaa na wakiwa wakishangaa watapata nini. Nyuma yao kuna mawe kubwa ambaye imekua huku.